Eneo la kituo cha umeme likiwa na transfoma kubwa na miundo mingine ya umeme. Kuna wafanyikazi wawili waliovalia kofia ngumu na fulana za usalama wakifanya kazi karibu na transfoma. Moja yuko juu ya jukwaa la kreni au mashine ya kuinua akishughulika na sehemu juu ya transfoma.

Kituo kikubwa cha umeme cha Isinya substation. Kina miundo mingi ya chuma, nguzo ndefu na nyaya nyingi za umeme. Bango kubwa la kijani linaonyesha habari kuhusu mradi huo. Chini kuna kushoto kuna jengo ndogo la rangi ya kijani na nyeupe. Ardhi imefunikwa na nyasi na vichaka.

Kituo kikubwa, cha kuzalisha umeme, labda cha joto ardhi, kikiwa kimewekwa katika manthari ya asili. Jengo kuu la kituo, lina rangi ya kijani na manjano, likiwa limezungukwa na miundo ya kupoeza inayotoa moshi mweupe au mvuke.

Kiwanda kikubwa cha umeme wa joto ardhi. Moshi mweupe unaonekana kutoka minara yake. Kimewekwa katika mlima mrefu na mimea mingi. Kuna mabomba makubwa yakielekea kiwandani. Barabara ndogo za lami zinaonekana. Hii inaashiria uzalishaji wa nishati mbadala.

Kiwanda kikubwa cha umeme kimezungukwa na milima. Moshi unatoka mitambo. Kuna njia zinazopita karibu na majengo. Eneo lina miti mingi na majani mabichi. Mabarabara yanazunguka eneo hilo. Umeme unatengenezwa hapo.

Kituo cha umeme. Kuna nguzo kubwa za chuma zinazobeba nyaya za umeme. Transfoma nyingi zimesimama imara chini. Anga linaonekana wazi, likionyesha hali ya hewa nzuri. Eneo linakokoto chini. Kituo hiki, kinaonekana kuwa muhimu.

Eneo kubwa lililofunikwa na paneli za sola zimepangwa kwa safu ndefu zikinyoosha mbali. Paneli hizi zinakusanya nishati ya jua. Nyuma yake kuna misitu mingi yenye kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe hafifu. Mifumo kadhaa ya udhibiti inaonekana katikati ya safu.

Bwawa lililo fungwa na maji yanayotiririka. Maji niya rangi ya kahawia yakifurika kwa kasi daraja refu limejengwa juu ya bwawa. Miti mirefu imesimama nyuma. Anga lina samawati na mawingu meupe mbele.

Mfanyikazi wa usafi akiwa amevalia sare ya kibichi na kofia ngumu ya rangi ya chungwa. Anakusanya taka kutoka kingo za mto uliojaa uchafu. Anaonekana kuchukua takataka na kuziwekwa kwenye mfuko mkubwa wa kahawia.

Kikundi cha watu wakisukuma mikokoteni iliyojaa mifuko mikubwa juu ya reli ya treni. Reli hizo ziko katoka eneo lenye uchafu mwingi na mimea. Watu wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wanaonekana wakijitahidi kusukuma mzigo huo mzito.

Mandhari pana yenye milima mirefu nyuma. Mbele kuna mto unaopita katikati ya bonde. Nyasi ya kijani kibichi zimefunika chini. Nyumba chache za makazi zinaonekana zikiwa zimejengwa mbali kidogo. Anga lina samawati safi na mawingu meupe yanayotawanyika.

Ufuo Mpana wa bahari wakati maji yamepungua. Mchanga mweupe unaonekana wazi mbele ukifuatiwa na sehemu zenye maji machache. Anga ni samawati safi na Lina mawingu meupe kidogo. Mbali sana miti ya minazi inaonekana ikipakana na pwani. Hali ya hewa inaonekana shwari.

Pundamilia wanne wakichungwa kwenye nafasi ndefu. Wana milia mieusi na meupe. Mmoja anatafuna nyasi chini wengine wamesimama wima. Nyuma yao, jiji la Nairobi linaonekana kwa mbali. Majengo marefu yanachomoza angani. Anga lina rangi ya samawati na mawingu meupe. Hii ni taswira nzuri ya hifadhi ya wanyama.

Sehemu tatu tofauti za mashamba. Ya kwanza ina ng'ombe wengi wakila nyasi. Anga lina mawingu mazito. Ya pili ina kondoo wengi wakila nyasi ya kijani na ya tatu ina kondoo pia wakila nyasi na lori linaonekana kwa umbali.

Kundi la tembo porini. Tembo kadhaa wakiwemo wadogo kw awakubwa wanatembea kwenye nyasi. Baadhi yao wanaonekana karibu na maji kidogo. Madhari ya nyuma yana miti na vichaka. Wanyama hawa wanajulikana kwa ukubwa wao.

Kijana mweusi akinywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki. Umefungwa ukiwa na maji safi ndani. Mkono wake umeshikilia vizuri. Anainua kichwa chake juu akijaribu kunywa vizuri. Kuna matawi ya miti nyuma yake. Hali ya hewa inaonekana joto. Huu ni mfumo wa kawaida wa kupata maji baridi haraka.

Mwanaume akiwa amezama katika rundo kubwa la chupa za plastiki na takataka nyingine karibu na mto au kijito. Amevalia fulana ya samawati na anaonekana akichagua au akikusanya chupa hizo. Mandhari imejaa plastiki ikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Mandhari ya jiji kubwa yenye majengo mengi marefu. Anga ni la samawati na mawingu meupe yaliyotawanyika. Jua linaonekana likichomoza au kuzama, likitoa mwanga laini juu ya jengo. Barabara na magari yanaonekana chini.

Kundi la wachezaji wa sarakasi wakifanya maonyesho ndani ya ukumbi. Wamejipanga kwa namna ya kipekee huku mmoja akisimama kwa mikono. Wote wamevalia nguo zenye madoa ya chui. Nyuma yao kuna viti vingi vya kijani kibichi vilivyopangwa vizuri. Kushoto wanamuziki wanapiga ngoma.

Kundi la watu karibu na mto au kijito. Wengi wamevaa fulana za usalama zenye rangi ya kijani kibichi zikiashiria kuwa wanashiriki katika shughuli za kijamii au utafiti. Baadhi yao wamesimama ndani ya maji ambayo yanaonekana kuwa meusi au labda yamechafuliwa.

Ziwa dogo lenye maji. Kuna chemichemi inayorusha maji katikati yake. Pembeni mwa ziwa, kuna nyasi za kijani kibichi na miti mirefu. Nyuma, majengo marefu ya jiji yanaonekana chini ya anga lenye mawingu meupe. Hali ya hewa inaonekana nzuri.

Mandhari ya wazi yenye mimea nyingi ya kijani kibichi, sehemu kubwa imejaa miti na vichaka vyenye majani mabichi ikionyesha eneo lenye rotuba au misitu, nyuma kuna mlima au vilima vidogo vinavyoonekana kwa umbali.

Daraja refu la gari moshi likipita juu ya ardhi tambarare. Nguzo nyingi za saruji zinaonekana zikishikilia muundo. Anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri. Nyasi imefunika chini ya daraja.

Hali ya uchafu mkubwa. Mto umejaa taka na maji machafu. Nyumba za mabati zimejengwa pande zote mbili za mto. Miti na vichaka vimeota ovyo. Vikificha sehemu za taka. Waya za umeme zimeonekana zikining'inia juu. Anga linaonekana samawati.

Kunda la wafanyi kazi wa usafi wakikusanya taka nyingi. Wengi wao wamevaa sare za kazi. Magunia ya samawati yamejaswa taka. Mazingira yanaonekana machafu yakionyesha huitaji wa usafi. Hii inaashiria jitihada za kuhifadi mazingira.

Mtu akichakata taka, mikono yake na miguu imefunikwa na tope. Anaonekana akikusanya mifuko ya plastiki kutoka ndani ya chombo kikubwa cheupe, Nyuma yake kuna rundo kubwa la mifuko ya plastiki iliyotupwa. Inaonekana kama kazi ya kuchakata taka ambayo ni ngumu.

Mikono, ikimwaga maji safi kutoka kwenye hosi. Maji yanamwagika ndani ya madumu ya buluu, mengine yakiwa tupu. Kuna madumu mengine ya manjano, yote yakiwa yamepangwa kwenye mkokoteni. Shughuli hii inaashiria uhaba wa maji au usambazaji wake.

Kifaru mchanga, labda mweusi akitembea kwenye nyasi kavu. ana kifaa kidogo cha rangi ya waridi au nyekundu kilichoshikiliwa mgongoni mwake. Nyuma yake kuna mlinzi wa pori aliyevaa sare za kijani kibichi akikimbia na kubeba blanketi yenye milio ya zambarau na samawati.

Twiga mmoja amesimama kwenye nyasi. Ana shingo ndefu ya manyoya ya kahawia iliyotawanyika mwilini mwake. Nyuma yake kuna miti mingi isiyo na majani na vichaka. Chini kushoto kuna chombo cheusi cha kulishia. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili labda mbuga.

Tingatinga kubwa la sani likifanya kazi ya kuchimba. Udongo mweusi wenye maji machafu umetapakaa kila mahali. Wafanyikazi kadhaa wanaoenkana wakisimamia kazi hiyo. Mmoja amevaa kofia ngumu ya manjano. Nyuma kuna makaazi ya duni labda katika mtaa wa mabanda. Anga lina mawingu meupe.

Kundi la punda milia katika uwanja mpana. Wanatembea karibu na njia ya udongo. Nyasi kavu imezunguka eneo hilo. Punda milia wengine wanatafuta chakula. Majengo marefu yanaonekana mbali. Anga ni safi na jua kali.

Kundi la wanaume wakifanya kazi kwenye shimo kubwa. Wanaume kadhaa wako ndani ya shimo wakishughulikia bomba au muundo wa kijani. Juu ya shimo, kikundi kingine cha watu wamesimama wakiangalia. Kuna mashine ya kuchimba, labda tingatinga, inayoonekana kuchota.

Mwanamke wakipanda mti. Amevalia nguo nyeusi. Anatumia kolea la samawati. Mche mdogo unaonekana kwenye shimo. Kuna rundo la udongo mwekundu karibu. Nyuma yake wanaume watatu wamesimama mmoja akiwa amevaa sare ya kijeshi.

Mtu mmoja anakimbia kwenye njia yenye udongo mwekundu ndani ya msitu. Amevaa nguo za michezo. Majani yaliyokauka yametapakaa chini. Miti mkirefu yenye majani mengi inafunika pande zote mbili. Njia inanyooka mbele ikipotea mbali. Anga haliathiri picha bali ni msitu tu.

Rundo kubwa la taka. Ni jaa lilojaa uchafu, mifuko ya plastiki na nguo chakavu. Watu wachache wanaonekana wakichakura humu umbali. Mazingira yamechafuka sana. Hewa inaeza kuwa mbaya. Ni mfano wa halisi wa changamoto ya usimamizi wa taka.

Mtaa wenye nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati ya kutu. Upande wa kulia, kuna choo cha umma chenye mabango yanayoonyesha maelekezo ya matumizi. Watu kadhaa wakiwemo watoto, wanaonekana wakikaa au wakitembea mtaani. Baadhi ya nyumba zina maduka madogo.

Ndovu mchanga akipatiwa maziwa kutoka chupa kubwa na mwanaume aliyevaa mavazi ya kijani na kofia. Ndovu amesimama kwenye udongo mwekundu na anaonekana akifurahia kunywa. Nyuma yao, kundi la watalii wamesimama kwenye mstari wakitazama.

Kundi kubwa la watu waliovaa mavazi ya kitamaduni. Wanawake wana shanga kubwa zenye rangi angavu shingoni na kichwani, huku wanaume wengi wakiwa na vijiti mkononi Watu wengi wanaonekana wakiwa wamesimama pamoja. Picha hii imepigwa katika mandhari yenye uoto wa kijani kibichi. watu wengi wanaonekana wenye furaha.

Kobe anayetambaa ardhini, ana ganda kubwa lenye rangi ya kahawia na mifuu matata. Miguu yake na kichwa vinaonekana. Kobe amezungukwa na nyasi za kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na changarawe. Ni mnyama kasi ndogo anayeishi porini.

Twiga kadhaa wakilishwa na watalii. Twiga wamesogea karibu wakinyoosha shingo zao ndefu kupokea chakula. Watalii wamesimama wakiwa na furaha wakipiga picha. Mazingira yanaonekana kama hifadhi ya wanyama. Wana rangi za kahawia na madoadoa.

Kikundi cha wafanyikazi wakiwa wanafanya ujenzi au ukarabati wa bomba kubwa la maji. Bomba hilo lina rangi ya kijani kibichi na limeunganishwa na sehemu nyingine ya bomba la rangi kutu.

Kobe wawili wakubwa karibu na maji. Wamekaa kwenye udongo wenye matope. Ganda lao lina rangi ya kahawia na michoro. Tafakari yao inaonekana wazi ndani ya maji. Jua linawaka juu yao. Mizizi ya miti inaonekana juu.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna magari na pikipiki zilizokuwa zikipita. Upande wa kulia, kuna matatu mbili zenye rangi na sanaa nyingi, moja imeandikwa Veteran na nyingine Moana. Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu hizi.

Bango jeupe lenye maandishi mekundu na meusi linaonyesha Enabled kwa herufi kubwa likifuatiwa na majina ya maeneo kama Mombasa, Utawala na Airways. Namba themanini inaonekana wazi. Limewekwa kwenye mti au nguzo ndogo. Chini yake kuna magari yaliyokuwa yameegeshwa kando ya barabara na watu wakiabiri.

Mabasi kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa barabarani. Kuna basi la samawati la k b s , basi la kijani na jingine la rangi ya chungwa na samawati. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu nao. Nyuma jengo refu na miti ya kijani yanaonekana. Ni mandhari ya kituo cha mabasi jijini.

Eneo lenye shughuli nyingi mjini. Mbele, kuna mwanaume amevaa shati jekundu na sura ya kirafiki akitabasamu kidogo. Nyuma yake kuna gari dogo jekundu labda matatu, likiwa na mlango wazi. Ndani kuna viti vya abiria.

Eneo lenye shughuli nyingi. Kuna matatu nyekundu ilioandikwa Prudence Baraka ikiwa na namba KBA 13A . Watu wengi wanatembea na kusimama karibu na magari. Mabango yenye matangazo ya biashara yametundikwa juu. Barabara inaonekana imejazwa na magari na waenda miguu ikionyesha msongamano.

Barabara yenye shuguli nyingi Nairobi. Kuna matatu mbili moja imeandikwa Veteran na ingine Moana. Watu wanatembea na magari yamejaa. Mjengo mrefu unaonekana nyuma. Mabango ya matangazo yamewekwa. Miti ya kijani inatupa kivuli.

Matatu yenye rangi nyingi jijini Nairobi, imeegeshwa barabarani. Watu wanatembea karibu. Majengo marefu yameonekana nyuma. Mabango mbalimbali yamewekwa. Inaonyesha utamaduni wa usafiri wa umma Kenya.

Basi la abiria, lililopambwa kwa rangi ya zambarau na michoro, limeegeshwa karibu na barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanatembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamesimama karibu na duka. Mwanga wa jua unaangaza. Kuna jengo refu.

Eneo la shughuli nyingi. Kuna mabasi mawili ya abiria, Talisman imepakwa rangi ya samawati. Watu wengi wanatembea karibu na mabasi hayo. Nyuma, jengo kubwa linalotambulika kama KIBS College linaonyesha msongamano na harakati jijini. Eneo linaonekana kuwa karibu na kituo cha basi.

Barabara yenye shughuli nyingi. Katikati, kuna bango kubwa la kijani linaloonyesha maelekezo kuelekea barabara za Juja, Ring Road na Ngara na Thika. Magari mengi, pikipiki na mabasi yanasafiri pande zote mbili.

A blue matatu. It is painted with a lot of colors. It is parked on the road. The registration number is KBX 474E. Passengers are seen boarding and alighting. The road looks a little rainy and there are puddles of water. Tall buildings are behind.

Bango kubwa lenye namba, nne, kubwa na orodha ya maeneo chini ya kichwa, super metro. Maeneo yaliyoorodheshwa ni kama vile ngong na prestige. Haya yanaonekana kuwa majina ya vituo au njia ya usafiri. Chini ya bango kuna kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia kofia.

Barabara pana yenye magari mengi yanayosafiri. Kando ya kushoto, kuna gari dogo la abiria la rangi ya fedha likipita. Mbele kidogo, kuna basi kubwa la rangi ya zambarau na samawati likikaribia. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara, mmoja wao akisukuma toroli.

Barabara yenye shughuli mingi mjini. Imejaa magari ya abiria, hasa matatu. Moja kati ina rangi nyeupe, zambarau, samawati na njano ikiwa na picha za tembo. Juu yake kuna jina Prestige . Majengo ya ghorofa yanaonekana pande zote yakiwa na mabango ya biashara.

Basi nyekundu, maarufu kama matatu, likiwa limeegeshwa barabarani. Nyuma yake kuna picha kubwa ya simba. Basi lina michoro mingi na lina nambari ya usajili ya Kenya KBV 245A. Watu kadhaa wamesimama karibu nalo. Nyuma, kuna jengo refu na bango la CHRM College. Hii inaashiria maisha ya jiji la Nairobi.

Barabara kuu yenye msongamano mkubwa wa magari. Magari mengi aina tofauti kama malori mabasi na magari madogo yamekwama kwenye foleni ndefu. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakijaribu kukwepa msongamano.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari. Malori mengi, magari madogo na mabasi yamepanga foleni ndefu. Watu wachache wanavuka barabara kwa miguu. Kuna msongamano. Miti ya kijani kibichi imepandwa kando ya njia. Nyuma, majengo marefu ya makazi yanaonekana.

Barabara kuu lenye magari mengi. Kuna daraja la watembea kwa miguu la rangi ya kijani juu ya barabara. Watu wachache wanaonekana wakitumia daraja hilo. Majengo na miti vivyo pembeni, mwa barabara. Ni mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi.

Magari mengi, yaliyokuwa yameegeshwa au yakisubiri abiria. Kushoto, kuna basi kubwa jekundu, lililoandikwa embasava sacco. Katikati na kulia, kuna matatu ya pili, moja ya fedha na nyingine ya rangi na njano na nyeupe.

Mabasi mawili ya abiria yakiwa barabarani. Basi la mbele lina rangi ya kijani kibichi na limefunikwa juu. Nyuma yake kuna basi kubwa jeusi lililo andikwa Mombasa na Nairobi. Majengo yanaonekana nyuma mengine yana rangi angavu. Kuna nguzo za umeme na nyaya juu.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa imejaa watu magari na mabasi. Mabasi ya abiria yaliyo pakwa rangi za kuvutia moja likiwa na picha za cartoon yamesimama barabarani. Kuna maafisa wa polisi waliovaa vest manjano za usalama wakisimamia trafiki.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayoenda pande zote mbili. Kuna magari, mabasi na pikipiki. Majengo marefu na miti iko pembeni. Anga ina mawingu kidogo. Inaonyesha msongamano wa magari jijini.

Matatu ya fedha na njano ikisimama barabarani, ina namba ya usajili KBA 970A , taya zimetandikwa juu ya paa, watu wengi wanatembea juu yake. Mwanamke amebeba mfuko upande wa kulia, majengo marefu yamezunguka eneo hilo.

Basi kubwa la abiria. Rangi yake ni samawati na njano. Maandishi City Shuttle yanaonekana pande zote. Basi lina nambari ya usajii KGW 326L. Nyuma, kuna alama za onyo zenye mistari. Matairi yanaonekana safi.

Jiji lenye shughuli nyingi. Mabasi mengi ya rangi tofauti yameegeshwa barabarani. Nyumba za kawaida na majengo marefu zinaonekana nyuma. Miti ya kijani kibichi inatoa kivuli. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na mabasi. Hali ya hewa inaonekana wazi. Hii ni taswira ya maisha ya mjini.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu nchini Kenya lenye rangi ya kijani kibichi na njano. Lina nembo ya City Hoppa kwenye kioo cha mbele. Namba ya gari ni KBT 249D. Inaonekana chini ya kioo cha mbele. Muundo wake unaonyesha kuwa ni gari lililo tumika sana.

Barabara yenye shughuli nyingi. Magari mbalimbali kama malori, mabasi na pikipiki yanaonekana yakisafiri. Majengo na miti mingi zimezunguka barabara zikionyesha mazingira mengine. Watu wanavuka barabara huku wengine wakitembea kando. Anga lina mawingu likipa picha ya mwanga wa kawaida.

Matatu ya kijani yenye michoro maridadi imesimama barabarani. Ina nambari ya usajili ya Kenya KCX 115D. Watu wawili wamesimama karibu na basi hilo. Upande wa kushoto abiria wanasubiri usafiri. Posti yenye alama 17B imesimama mbele. Barabara inaonekana yenye shughuli nyingi.

Barabara kuu yenye manjia mingi, kuna magari yanayoendeshwa kwenye pande zote za barabara juu ya barabara kuna daraja ya kisasa la watembea kwa miguu likiwa na muundo wa chuma na rangi ya kijani.

Magari mengi madogo yakisubiri abiria. Kituo cha mafuta total energies kipo nyuma. Watu kadhaa wamesimama karibu, baadhi ya magari yana rangi ya chungwa na samawati. Maandishi mengi ya matangazo yanaonekana pande zote.

Basi la zambarau limejaa abiria ndani, watu wengi wanatembea karibu nalo baadhi wakipanda wengine wakishuka. Barabara inaonekana ina vumbi na miti ya kijani inazunguka eneo hilo. Inaonekana kama kituo cha basi chenye shuguli nyingi jijini.

Wanawake wawili wanaongoza kundi la watu. Wote wamevaa sare za samawati na nyeupe. Mwanamke mmoja anabeba bango kubwa lenye namba arobaini na sita na majina ya maeneo kama Hurlingham, Kawangware. Kuna basi la kijani nyuma. Hali ya hewa inaonekana nzuri.

Matatu, gari la usafiri wa umma la Kenya lililopakwa rangi angavu limesimama kando ya barabara yenye watu. Njia zake zimeandikwa wazi. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Mwanamke mmoja anatembea karibu.

Barabara pana yenye magari machache. Mistari ya barabara inaonekana wazi, ikionyesha utaratibu. Kulia, kuna jengo refu la kisasa na kushoto kuna miti mirefu. Anga lina mawingu likipa mwanga wa asili. Barabara inaonekana salama.

Barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi ya abiria yakiwemo matatu yanaonekana. Gari la kijani lina maandishi Runa Sacco. Watu wengi wanatembea kando ya barabara. Majengo marefu yaliyopakwa rangi tofauti yanasimama pembeni. Pikipiki na baiskeli za kubeba mizigo zimetulia hapo.

Msongamano mkubwa wa magari barabarani. Kuna mabasi mengi ya abiria, malori na magari madogo. Watu wanatembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini. Anga linaonekana wazi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi huko Nairobi. Imejaa magari mbalimbali kama vile mabasi, malori na magari madogo. Upande wa kushoto, kuna soko au eneo la biashara lenye vibanda na watu wengi.

Matatu ya kijivu, na machungwa ya kampuni ya super metro , imesimama barabarani. Gari lina nambari, KCR 997 R, kuna watu wamesimama njiani, na gari, wakisubiri. Baadhi yao wanatembea kwa njia ya miguu. Nyuma, kuna eneo refu la ghorofa.

Basi ndogo la abiria lenye rangi ya kijani na njano limeandika City Hoppa na lina nambari mia tatu sabini. Dereva au kondakta amesimama karibu nalo. Nyuma, kuna basi jingine la rangi sawa. Miti mingi ya kijani kibichi inaonekana vyembeni mwa barabara.

Maji safi yamiminika mkononi yakimwagika kwa upole. Tone baada ya tone, uhai unatiririka. Mikono imepokea neema ikihisi baridi. Thamani ya maji kwa uhai wetu.

Tenki kubwa la maji limejengwa juu ya nguzo ndefu za saruji. Limezungukwa na miti mirefu yenye majani ya kahawia na kijani. Ngazi ndefu za chuma zinafka juu ya tenki. Anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri. Majani yaliyokauka yametapakaa chini.

Gari moshi maalum ya ujenzi au matengenezo ikifanya kazi kwenye reli. Gari moshi hii ni kubwa ikiwa na rangi ya njano na ina sehemu zinazofanana na kreni. Wafanyikazi kadhaa wamevalia vesti za usalama za machungwa na kofia ngumu.

Ukuta wa mabati yaliyokunjana na yeliyochakaa, yakionyesha dalili za kutu. Chini ya ukuta, kuna bomba dogo ls maji lenye mita nyeusi, limewekwa juu ya jiwe kubwa kabisa. Ardhini mbele, imefunikwa na nyasi kavu, majani yaliyoanguka na mimea michache.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje. Watu kadhaa wamevaa barakoa na nguo tofauti ikiwemo sare za kijeshi. Kuna mtu mmoja amelala chini akiwa amefunikwa blanketi. Mwanamke mwingine amekaa karibu naye, wote wanaonekana wakishuhudia tukio fulani.

Udongo mwingi uliotoka ardhini umefukuliwa na kuna mawe machache. Kuna kipande cha waya rangi ya kijani na nyeupe kikipita kwenye udongo huo. Sehemu ya chini ina alama za tairi. Mwangaza wa jua unawaka juu. Hii inaonekana kama eneo la ujenzi.

Sehemu ya a mfumo wa maji au kichujio. Kuna bomba la maji la rangi ya samawati lililosimama wima ikiwa na vifaa vya chuma vilivyounganishwa. Bomba hiki linaweza kuwa kichujio cha maji au sehemu ya mfumo wa kusambaza maji.

Rundo kubwa la taka na uchafu kando ya mto au mkondo wa maji. Mifuko ya plastiki, nguo za zamani na taka nyingine nyingi zimetapakaa ardhini. Zinaonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Miti michache inaonekana ikiwa imesimama kati ya taka.

Mabomba makubwa ya samawati yaliyopangwa chini. Yanatumiwa kwa ajili ya maji au miradi ya ujenzi. Udongo unaonekana kuwa na matope na maji yaliyotuama. Mabomba hayo yanaonyesha ukubwa na utofauti. Inaashiria kazi ya miundombinu au usambazaji wa huduma muhimu.

Rundo kubwa la mabomba ya rangi ya kijivu yakiwa yamewekwa juu ya kila moja yakitengeneza rundo refu. Mabomba haya yanaonekana kuwa mapya na yanatumika kwa ajili ya ujenzi au mifumo ya maji. Kila bomba lina umbo kubwa la duara na lina kipenya kinachofanana.

Shimo refu la udongo lenye bomba la maji. Udongo unaonekana mweusi na wenye matope ukiashiria unyevu. Kuna maji machafu ndani ya shimo yakionyesha hali ya matengenezo. Baadhi ya vifaa viletupwa pembeni. Hali inaonyesha kazi ya ujenzi.